Hili ni darasa na kuna viketi ambavyo vimeweza kupangwa vizuri na pia kwenye darasa hili kuna ubao ambao wanafunzi wanaweza kuandika pia kuna tarakilishi ambazo zinaweza kutumiwa kwa kusoma.

Kuna dawati na ubao, mahali ambapo wanafunzi husomea, darasani. Ubao huo ni mweupe na kuna dawati moja, mbili, tatu, nne, tano, sita na pamoja na viti.

Hapa ni sehemu ya gwaride ambayo imezungukwa na maua. Sehemu ya mbele kuna tanki la maji na pia kuna miti ambayo inaonekana kwenye sehemu hii.

Hivi ni vitabu vya hadithi, na kitabu hiki kimeandikwa juu Ayubu mashakani, na kiliandikwa na John Habwe, ambavyo vimeekwa ama vimesimamishwa kwenye maktaba.